Kundi la watu wakiwemo wanawake na wanaume wakiwa wamekusanyika karibu na meza. Wengine wanaonekana kutumia kompyuta za mikono huku mmoja wao akizungumza. Kuna masanduku ya nembo ya Google Digital Skills for Africa nyuma yao.

Mwanamke aliyevaa hijabu ya kijivu ameketi kwenye sofa la zambarau akitumia kompyuta ndogo iliyowekwa juu ya meza nyeusi ya kahawa. Kwenye meza hiyo kuna vitabu, mishumaa na maua meupe. Mazingira yanaonekana kuwa ya nyumbani na tulivu.

Mtu akifanya mkutano wa video kupitia kompyuta mpakato nyumbani. Watu wengine wanaonekana kwenye skrini wakionyesha kuwa ni mkutano wa mtandaoni. Mtu huyu anaonekana akizungumza na ishara za mkono akiashiria ushirki hai katika majadiliano.

Mwanafunzi akishiriki katika darasa la mtandaoni au mkutano wa video kwa kupitia kompyuta. Anaonekana akizingatia masomo yake huku picha za washiriki wengine zikionekana kwenye skrini. Mpangilio unaonyesha mazingira ya kujifunza nyumbani au kutoka mbali.

Kundi la wasichana wadogo wakiwa wamevalia hijabu na nguo zenye rangi mbalimbali wakitumia kompyuta ndogo au tablet darasani. Wanaonekana wakifurahia kujifunza kwa kutumia teknolojia jambo linaloashiria mabadiliko chanya katika elimu.

Msichana mdogo akitabasamu akiwa amevaa vipokea sauti vya masikioni akitumia kompyuta ndogo. Mbele yake kuna glasi ya maziwa na kitabu ikionyesha mazingira ya kujifunza au burudani. Anaonekana kufurahia kile anachokifanya labda akihudhuria somo la mtandaoni.

Mwanamke akizingatia kitu kwenye kompyuta labda akifanya mtandaoni au kufanya kazi. Anaonekana kana mtu mwenye mawazo akiwa ameshikilia kalamu na kuweka mkono kwenye kidevu. Juu kushoto kuna ikoni ya kufuatilia video.

Kompyuta mpakato yenye mkutano wa video unaoendelea ambapo sura nyingi za watu zinaonekana kwenye skrini. Mbele ya kompyuta kuna daftari lililofunguliwa na kalamu ikionyesha mazingira ya kazi au masomo. Pembeni kuna kikombe cha chai au kahawa na tufaha jekundu juu ya rundo la vitabu.

Mwanamke anayeonekana kuwa mtaalamu au mfanyakazi, akitafakari huku akitazama skrini ya kompyuta. Anaonekana kuwa makini na anafikiria kwa kina. Jua linawaka nyuma yake, likiongeza mwanga inayong’aa.

Wanafunzi wanashirikiana kujifunza wakitumia teknolojia, furaha na udadisi inavyo onekana usoni mwao, inaonyesha jinsi elimu ya kidijitali ina wezesha ushirikiano na ufunzaji bora.

Kundi la vijana wanne wakiwa wamekusanyika karibu na kompyuta ndogo, wakifanya kazi kwa ushirikiano. Wote wanaonekana wakitabasamu na kujulishana, huku mmoja akionyesha kitu kwenye skrini, inaashiria mazingira ya kazi yenye tija na ushirikiano.

Watu watatu wakifanya kazi kwenye kompyuta ndogo katika mazingira ya ofisi au darasa. Wawili kati yao wanaonekana kumsaidia wa tatu anayeonekana akiandika kwenye kompyuta. Kuna mtu mwengine nyuma anayefanya kazi yake mwenyewe ikionyesha mazingira ya kujifunza au kushirikiana.

Msichana mdogo akiwa amekaa kwenye kompyuta, akiwa amevaa miwani na vipokezi sauti ya masikio. Akionekana akijishughulisha na kazi, inaashiria kujifunza kwa umbali au kazi za nyumbani. Mwangaza unatoka dirishani, ukiangazia eneo la kazi.

Kompyuta ya pajai iliyofunguliwa ikiwa imewekwa mezani na karibu nayo kuna rundo la vitabu vitatu. Nyuma tunaona rafu zikiwa zimejaa vitabu ikiashiria maktaba au sehemu ya kusomea. Mwanga hafifu wa jua unaingia kutoka nyuma ukiipa picha hisia ya joto na utulivu.

Mwalimu akimsaidia mwanafunzi kutumia kompyuta ndogo darasani. Wanafunzi wengine pia wanatumia kompyuta zao wakisisitiza umuhimu wa elimu ya kidijitali. Hii inawakilisha juhudi za kuimarisha elimu kupitia teknolojia ,lengo muhimu kwa ujumla.

Darasa la kompyuta lenye watu wazima kadhaa wengi wao wakiwa wanawake wakijibu maswali kwa kuinua mikono. Mwalimu anaonekana mebele akifunza na mada inaonekana kwenye skrini kubwa. Inaashiria darasa la mafunzo ya kompyuta kwa watu wazima.

Mwanaume mwenye ndevu akiwa amevaa shati ya buluu anaonekana akiandika kwa umakini kwenye daftari. Mbele yake kuna kompyuta mpakato na kikombe. Mwangaza wa asili unaingia kupitia dirisha kubwa lenye mimea na kuleta utulivu.

Mwanamke amevaa kifaa cha ualisia pepe na anaonekana kutazama katika ulimwengu wa kidijitali. Pembeni yake kuna skrini mbili; moja ikionyesha dhana ya Metaverse na nyinigine ikionyesha sayansi. Hii ina- inaashiria matumizi ya teknolojia ya kisasa katika elimu au burudani.

Mwanamke akishiriki katika mkutano wa video kupitia kompyuta yake ndogo, ambapo anaonekana akiongea na mwanaume anayeonyesha ishara ya thumbs up . Inaashiria mawasiliano ya mbali au kujifunza mtandaoni. Mazingira yanaonekana nafasi ya kazi yenye vitabu na mimea.

Msichana mwenye nywele za pinki na kipaza sauti cha buluu, akikaa sakafuni, amevalia hoodie ya pinki na anaandika kwenye daftari, huku akitumia kompyuta ndogo. Mandhari ya nyuma yanaonyesha sebule yenye kiti na mimea.

Mwanamke akitabasamu na kuangalia kompyuta yake ndogo, labda akifanya kazi au akitazama kitu cha kufurahisha. Yuko mezani na glasi ya maji na bidhaa ya nyaraka, akionyesha mazingira ya utulivu ya kufanya kazi nyumbani. Mwangaza wa asili unatoka dirishani nyuma yake.

Kijana mwenye nywele fupi ameketi mbele ya kompyuta ndogo akiwa na sura ya kufikiria au kuchanganyikiwa. Anaonekana akisoma au kufanya kazi ya shule, akiwa na daftari wazi mbele yake. Nyuma yake kuna kabati la vitabu lenye vitabu na mimea.

Wanawake wawili wameketi chini kwenye sakafu ya mbao labda wakisoma au wakifanya kazi pamoja. Mmoja anaonekana akichungulia kwenye begi lake na mwingine anashikilia karatasi na pen . Kuna begi nyeusi na kompyuta laptop karibu na wao.

Mvulana mdogo akitabasamu na kuangalia kompyuta mpakato huku amevaa vipokea sauti ya masikioni. Amejifunga miguu akiwa ameketi kwenye sofa na mbele yake kuna kompyuta mpakato imefunguliwa. Nyuma yake kuna begi la shule ikionyesha mazingira kujifunza au burudani nyumbani.

Watoto wadogo akiwemo msichana mwenye nywele zilizosokotwa wakitumia kompyuta darasani. Msichana huyo anaonekana akibonyeza kibodi kwa umakini mkubwa. Mwalimu anaonekana nyuma akiwasimamia watoto wengine.

Mkono ukiwa umeshikilia simu mahiri nyeupe huku kukiwa na kofia ya kuhitimu. Begi la shule la chungwa na kitabu wazi vikiwa vimeelea karibu na simu. Chini ya kitabu kuna uandishi Online School kwa rangi ya kijivu.

Kundi la watu wanne vijana, wanaume wawili na wanawake wawili, wakiwa wamekusanyika karibu na meza, wote wakionekana wakiashiria na kujadili jambo fulani, labda wakifanya kazi kwenye mradi au mkutano wa biashara.

Kundi la vijana, wanaume wakifanya kazi kwa bidii kwenye kompyuta zao ndogo wanaonekana wakikusanyika karibu na meza labda katika mazingira ya ofisi au chuo kikuu, inaonyesha ushirikiano na umakini katika kazi zao.

Mtoto wa kiume mwenye umri ndogo labda mwanafunzi akiwa ameketi mbele ya komputa anaonekana makini sana akitazama skrini ya komputa huku akishikilia kipanya kuna komputa mbili mezani zote zikiwa zimewashwa na kuonyesha programu au tovuti mbali mbali picha inaashiria umuhimu wa elimu ya teknolijia na mafunzo ya komputa kwa watoto.

Kundi la watoto wakicheza na kufurahia wakiwa wamevaa vifaa maalum vichwani. Mtoto aliye mbele anatabasamu kubwa akionyesha msisimko na furaha anayoipata kutokana na teknolojia hii. Inaonyesha jinsi teknolojia inavyotumika kuleta elimu na burudani kwa watoto.

Mtoto wa kiume mwenye tabasamu akikaa mbele ya kompyuta mpakato na vitabu. Nyuma yake kuna mwanamume mzima anayemwangalia kwa tabasamu. Inaonekana kama baba na mtoto wakifanya kazi ya shule pamoja nyumbani.

Mwanamke mwenye nywele za asili, labda akiwa mfanyikazi au mwanafunzi, ameketi kwenye dawati akifanya kazi. Anaonekana akipitia nyaraka, huku akiwa na kompyuta mpakato mbele yake. Nyuma yake kuna ubao mweupe wenye grafu na madirisha makubwa, inaonekana mazingira ya ofisi au chumba cha mikutano.

Mwanaume mwenye furaha akifanya kazi kwenye kompyuta yake ya mkononi ofisini, amevaa miwani na anatabasamu la upole usoni mwake akionyesha utulivu na raha. Mwangaza wa asili unaingia kupitia dirisha kubwa na kuongeza mandhari ya utulivu na uzalishaji.

Mwanaume mwenye kipara na ndevu amevaa suti na tai akiandika kwenye karatasi. Anaonekana makini na amejikita kwenye anachokiandika, huku kompyuta ikionekana karibu naye. Inawezekana anafanya kazi ofisini au akisaini hati muhimu.

Mwanaume akifanya kazi ndani ya treni au basi, akivaa vipokea sauti vya masikioni na akitabasamu. Anaandika kwenye daftari, huku kompyuta ndogo ikiwa karibu, akionyesha utumiaji wa teknolojia popote alipo, inaakisi maisha ya kisasa, na uwezekano wa kufanya kazi ukiwa safarini.

Watoto wa shule wakiwa wamekaa kwenye madawati wakitumia kompyuta ndogo, mtoto aliye mbele amevaa kofia ya buluu na anaonekana kujishugulisha na kompyuta yake. Inaashiria mazingira ya kujifunza yanayotumia teknolojia labda katika shule ya msingi.

Mwanamke akifanya kazi kutoka nyumbani, akiwa amekaa kwenye meza na kompyuta mpakato mbele yake. Anaandika kwenye daftari huku aki tabasamu, ikionyesha kuwa anafurahi au amejikita kwenye kazi yake. Hali inaashiria mazingira ya kazi ya kisasa na starehe.

Mtu akifurahia elimu ya mtandaoni kutoka faraja ya nyumbani. Akitazama mwalimu kwenye kompyuta ndogo. Inaakisi ukuaji wa teknolojia na uwezo wa kujifunza wakati wowote na popote. Elimu ya mtandao inazidi kuwa muhimu. Ikitoa fursa mpya za maarifa.`

Kompyuta mpakato yenye skrini inayoonyesha maktaba ya vitabu yaliyopangwa kwenye rafu za mbao ikisisistiza dhana ya maktaba ya kidijitali. Hii inawakilisha urahisi wa kupata maarifa na habari kupitia internet popote ulipo.

Mikono miwili ya mtu inaonekana ikitumia kibodi ya kompyuta. Vidole vinagusa vitufe kwa haraka kuashiria mtu anayeandika au kufanya kazi kwa bidii. Kompyuta hii imewekwa kwenye meza ya mbao mbali nyuma kuna kompyuta ingine ya pili inaonekana ikiwa imefunguliwa.

Mandhari yanaonyesha watoto wawili wakiwa wamevaa fulana nyekundu na kaptura. Wakicheza mpira wa miguu kwa uwanja wa udongo. Mtu mzima aliyevaa fulana ya blue yenye neno coach mgogoni anawaangalia akiwaonyesha anaweza kuwa mkufunzi wao. Nyuma kuna jengo linaloonekana kama shule.

Darasa la watoto wadogo ,labda shule ya chekechea au madrasa, wakiwa wamelala chini ya meza zao na mwalimu au mwangalizi amesimama katikati. Manthari ya nyuma yanayoonyesha michoro au mabango yaliyotandikwa ukutani.

Wanafunzi wengi wakiwa wameketi katika ukumbi kubwa, kila mmoja akiwa na karatasi na kalamu mbele yake. Wote wanakabili upande mmoja wakionyesha kuwa wako katika mtihani au darasa. Hali ya hewa inaonekana kuwa tulivu na ya umakini.

Chumba chenye kitanda cha ghorofa mbili chenye fremu ya chuma. Kitanda cha juu kina godoro jekundu na mto mweupe huku cha chini kikiwa na godoro la bluu lenye vitone. Inaonekana ni chumba cha kulala cha wanafunzi au wageni.

Darasa tupu lenye madawati ya mbao na ubao mweusi. Mwanga unaingia kupitia dirisha kubwa upande wa kushoto. Darasa linaonekana kutokuwa na mtu na pengine haitumiki kwa sasa. Sakafu inaonekana chafu kidogo au ya vumbi.

Basi la shule la manjano lililoandikwa Kamacharia Girls Secondary School likiwa limejaa wanafunzi. Watu wazima wanapunga mkono labda kuwaaga au kusherehekea tukio muhimu. Inasisitiza umuhimu wa usafiri salama kwa wanafunzi na msaada wa elimu nchini.

Ukumbi mkubwa wa mihadara uliopangwa vizuri ukiwa na viti na meza nyingi ya mbao. Taa za miraba zimewekwa kwenye dari nyeupe zikitoa mwangaza wa kutosha, upande wa kushoto kuna madirisha makubwa yanayoingiza mwangaza wa asili ikionyesha mazigira ya kujifunza.

Watu wa kwenye bwawa la kuogelea kwenye maji ya buluu, mtu mmoja anaonekana akijifunza kuogelea kwa kutumia kibao maalum huku mwingine akimuangalia, mtu wa watatu yupo ndani ya maji pia . Ina ashiria shughuli ya kujifunza au kufurahia kuogelea.

Ukumbi mkubwa wa mkutano ulioandaliwa kwa ajili ya tukio. Kuna safu nyingi za viti vyeupe na meza za duara zilizo na vitambaa vyekundu na vyeupe. Jukwaa lina skrini mbili mkubwa zinazoonyesha picha na mandhari yamepangwa kwa vitambaa vyekundu, vyeusi na vyeupe.

Darasa la watu wazima, ambapo mwalimu anaonekana akifunza mbele ya darasa la wanafunzi. Wanafunzi wamekaa kwenye madawati wakizingatia somo. Mazingira yanaashiria chuo kikuu au kituo cha mafunzo ambapo watu wazima wanaboresha ujuzi wao.

Kuna vitanda viwili katika chumba hiki, kimoja cha orofa chenye fremu ya chuma na mbao na kingine cha kawaida chenye fremu hiyo. Vitanda vyote vimefunikwa na magodoro yenye ruwazi ya rangi ya kijani kibichi na kahawia. Dirisha lenye pazia la giza linaonekana likiangalia nje kwenye mti.

Mchezaji wa mpira wa kikapu akiruka juu kufunga kikapu kwenye ukumbi wa ndani. Amevalia jezi nyekundu na anaonekana kujitahidi kufikia kikapu. Nyuma yake kuna uwanja wa michezo ma wachezaji wengine.

Mwalimu akizungumza na wanafunzi wake darasani wakiwa wameketi kwenye madawati ya njano. Wanafunzi wengine wanaonekana wakifanya kazi zao kwa umakini huku mwalimu akiwapa msaada wa karibu.

Wachezaji wawili wa mngongo wa uwajani, moja akiwa mlinda lango mwenye vifaa vya kinga vya jungwa na mwingine akipiga mpira chini. Uwanja una udongo mwekundu na kuna watazamaji nyuma wakifwatilia mchezo. Inaonekana ni tukio la mchezo lenye ushindani au mazoezi kali.

Kitanda cha ghorofa chenye matresi nyeupe kinaonekana kikiwa katikati ya chumba. Pazi za rangi ya dhahabu au beji zimefunika dirisha kubwa upande wa kushoto, zikiacha mwanga hafifu kuingia ndani. Upande wa kulia wa kushoto kuna rafu zilizojengwa ndani ya ukuta zikiwa na vitu vichache vilivyopangwa juu yake.

Mashindano ya riadha ya watoto yaliyofanyika nje, labda kutoka shule au uwanja wa michezo, watoto wanakimbia kwenye nyasi huku wengine wakiwa wamesimama pembeni wakishangilia, kuna hema zilizowekwa kwa ajili ya watazamaji ikionyesha tukio lililopangwa vizuri.

Basi la shule la manjano, lililobuniwa vizuri na lenye lembo ya Maingi High School. Basi hili linaonekana jipya na safi. Likiwa tayari kusafirisha wanafunzi. Linaashiria usafiri salama na wakuaminika kwa wanafunzi wa shule.

Kundi la wanafunzi, wengi wao wakiwa wasichana, wakisoma na kuandika kwenye maktaba au darasa. Wanafunzi wamejichanganya kwenye vitabu na madaftari huku rafa za vitabu zikionekana nyuma. Hali inaashiria umakini na bidii katika masomo.

Madhari ya darasa tupu yameoekana, likiwa na safu na madawati na viti vya mbao, ubao mweusi unaonekana mbele, na madirisha yanaonekana yakirusha mwanga kuingia. Paa linaonekana wazi likionyesha muundo wa mbao.

Ukumbi mkubwa wa mkutano au tamasha, ukiwa na viti vingi vilivyopangwa kwa safu. Kuna ghorofa za juu zilizo na viti pia, na jukwaa linaonekana mbele. Ukumbi unaonekana kuwa tayari kwa ajili ya tukio.

Chumba kidogo cha kulala chenye kitanda kimoja kilicho funikwa na suka nyekundu na nyeusi za miraba. Kuta za chuma zina pakwa rangi ya pinki na nyeupe na kuna dirisha ndogo lenye pazia la kahawia. Chumba kinaonekana kuwa na rahizi na safi na mazingira yanatoa hizia ya utulivu.

Kundi la wanaume wakiwa kwenye gym wakitumia vifaa mbalimbali vya mazoezi vya uzito. Sakafu ni nyekundu na kuna madirisha makubwa yanayoingiza mwanga. Inaonekana ni mazingira ya kawaida ya mazoezi ya mwili.

Ukumbi mkubwa wa mihadara au darasa la chuo kikuu. Kuna viti vingi vya mbao vilivyopangwa kwa safu vikipanda juu hatua kw ahatua kama vile kawaida katika ukumbi za mihadara. Meza za mbele zinaonekana wazi na inaonekana kama ukumbi huu hauna watu, labda kabla au baada ya darasa. Inaashiria mazingira ya elimu ya juu.

Jengo kubwa la ghorofa labda shule ya awali au chekechea lenye paa la vigae. Mbele ya jengo hilo kuna uwanja wa mchezo wenye vifaa vya watoto kama vile vyumba ndogo vya kuchezea ya kijani yenye rump na utelezi pamoja na bembea. Hali ya hewa inaonekana shwari.

Chumba cha kulala chenye vitanda vingi labda katika bweni au hosteli. Kuna kitanda kimoja cha ghorofa na kingine cha kawaida chini, vyote vikiwa na magodoro. Pazia nyeupe zimetandikwa madirishani zikipitisha mwanga hafifu. Samani zote zinaonekana kutengeneza kwa mbao nyepesi.

Wachezaji wa raga wakiwa kwenye mchezo mkali wakiwania mpira uwanjani. Wamevaa jezi za timu tofauti baadhi zikiwa za kijani na nyingine za buluu zikionyesha ushindani. Unaonekana ni mapambano ya nguvu na kasi huku wachezaji wakijarabu kudhibiti mpira.

Darasa la kompyuta labda katika shule au chuo. Kuna meza mingi zilizopangwa kwa safu. Kila meza inaonekana kompyuta za mezani iliyotayari kutumika. Madirisha makubwa yanaonekana kwa nyuma yakiruhusu mwanga wa asili kuingia ndani.

Basi ya shule ya rangi ya njano yenye maandishi school bus mbele imepaki kwenye uwanja wenye nyasi. Ina namba ya usajili KDA 389P. Muundo wake unaonekana kuwa wa kisasa na kuna magari mengine na majengo kwa mbali.

Darasa safi na la kisasa lenye viti na meza za rangi nyekundu. Kuna televisheni kubwa iliyowekwa ukutani na madirisha makubwa yanayoruhusu mwanga wa asili kuingia. Darasa linaonekana kuwa tayari kwa wanafunzi na linatoa mazingira bora ya kujifunzia.

Kundi la watu wakiwa wamevalia nguo zao za kitamaduni zenye rangi mbalimbali labda wanasherehekea kama inavyoonekana kwenye bango nyuma. Wanaonekana wakiandamana au wakitembea pamoja ndani ya jengo wakionyesha furaha na kujivunia tamaduni zao.

Tukio la sherehe ambapo watu wazima na wanafunzi wamekusanyika katika ukumbi, labda kanisa au shule. Mwanamke anamkabidhi cheti mwanaume, ikionyesha tuzo au kutambuliwa kwa jitihada fulani. Hii inaakisi umuhimu wa kusherehekea mafanikio na kutambua vipaji ndani ya jamii.

Kundi la vijana wanne wakiwa wamesimama nje na kila mmoja ameshikilia simu yake mkononi kwa umakini. Wote wanaonekana kuzama katika shughuli zao za simu, jambo linaloonyesha matumizi makubwa ya teknolojia. Baadhi yao wana barakoa zinazoningi'inia, ishara ya nyakati za sasa.

Wanafunzi wakishiriki katika maonyesho ya sayansi wakiwasilisha miradi yao chini ya hema, wanafunzi wanajihusisha kikamilifu na mada zao wakionyesha ubunifu na umaarifu waliopata inasisitiza umuhimu wa kukuza sayansi na teknolojia miongoni mwa vijana.

Kundi kubwa la vijana labda zaidi ya ishirini wakiwa wamekusanyika juu ya jiwe kubwa au kilima. Wengi wao wameketi na wengine wao wamesimama wakiangalia mbele. Na anga lenye mawingu linaonekana nyuma. Wamevaa nguo za kawaida na wengine wana kofia. Inaonekana kama shughuli ya nje kama vile matembezi ama kupanda mlima.

Wanafunzi wakiwa wamekaa kwenye madawati yao, wakiwa wamevalia sare za shule ndani chumba kinachoonekana kama kumbi la mitihani. Wanafunzi wamepangwa kwa umbali wakionyesha utulifu na umakini, uku walimu na wasimamisi wakisimamia.

Kundi la wanafunzi, labda wa skauti au shirika la vijana wakiwa wamevalia sare nadhifu na wamesimama kwa safu katika eneo la wazi lenye miti. Wanafunzi hao wanaonekana wakiwa katika mpangilio wakionyesha nidhamu na utayari. Mndhari ya nyuma na miti na nyasi yanaonekana mazingira ya asili.

Watu watatu wakiwa wameketi chini wakikata nyama, wanaonekana wako nje, labda wanajitayarisha kwa ajili ya kupika chakula cha mchana. Mazingira yanaonekana kuwa ya nyumbani au ya kijijini.

Msichana mdogo akiwa ameketi mezani na kutabasamu amebeba ubao wenye herufi kubwa za rangi mbali mbali za aphabeti anaonekana mwenye furaha na anajifunza akionyesha umuhimu wa elimu na kujifunza kwa watoto wote ikiwemo wale wenye mahitaji maalum.

Kundi la vijana watatu wenye ulemavu waki furahia muziki na kujuhusisha, mmoja wao amevaa vipokezi vya masauti kwa masikio na wote wanaonekana wakitabasamu kuashiria furaha na ujumuishi. Mazingira ina onekana kuwa ya ndani ya jengo labda kituo cha jamii au shule.

Mwanamke akimsaidia mtoto wa kiume kutembea kwa kutumia kifaa maalum cha kutembea. Wote wawili wanaonekana kufurahia, huyu mtoto akitabasamu, na mwanamke akimwangalia kwa upendo na msaada. Mazingira yanaonekana kuwa nyumbani, yakionyesha shughuli za matibabu ya kimwili.

Mwanamke akisoma na kuandika bila kutumia mkono yake. Badala yake, anatumia mdomo wake kushikilia kalamu. Anaonekana amelala kidifudifu kwenye mkeka au zulia, na mbele yake kuna vitabu na daftari. Hali hii inaonyesha azma na bidii ya ajabu licha ya changamoto za kimwili.

Kundi la watoto wachanga, wengi wao wakiwa wamevalia sare za buluu na kaptula za beiji wakifanya ishara za mkono tofaut, wanaonekana kuwa na furaha na wapo katika mazingira ya shule au kituo cha kulelea watoto.

Watoto watatu, wote wakiwa karibu rika moja, wakijifunza na kucheza michezo ya kielimu wakionyesha udadisi na ushirikiano. Inasisitiza umuhimu wa mazingira rafiki ya kujifunzia kwa watoto wadogo.

Wanafunzi wengi wakitumia kompyuta darasani huku mwanafunzi mwenye Down's Syndrome akitabasamu kwa furaha. Wote wanaoneka wakifurahia kujifunza kwa kutumia teknolojia. Jambo linaloashiria mazingira ya kujumuisha fursa sawa za elimu.

Msichana mdogo akiwa ameketi kwenye dawati darasani na kalamu mdomoni amevalia nguo nyekundu yenye maua na anaonekana akifikiria au kuzingatia masomo. Wanafunzi wengine wanaonekana nyuma wakiandika au kuzingatia masomo yao.

Mwalimu akimsaidia msichana mdogo anayeonekana kua na Down Syndrome kutumia kompyuta kibao darasani. Msichana huyo anaonekana kujishughulisha na kile anacho kiona kwenye kifaa hicho. Mazingira yanaashiria ya kujifunzia yenye utulivu na usaidizi.

Mtoto mwenye furaha akitumia kifaa cha kumsaidia kutembea nje ana tabasamu kubwa usoni mwake na anaonekana kufurahia muda wake, labda akiwa katika bustani au uwanja. Kifaa hicho kinamwezesha awe huru zaidi na kufurahia maisha kama watoto wengine.

Mwanamke na kijana wakicheka wakifurahia wakiwa wameketi mezani. Wanaonekana kuwa na uhusiano wa karibu, labda mama na mtoto. Kijana anaonekana kuwa na mahitaji maalum na wote wawili wanafurahia wakati wao. Kuna kitabu cha kuchorea au karatasi iliyochorwa mbele yao.

Mwanamke mchanga ameketi kwenye kiti cha magurudumu cha umeme akisoma kitabu. Yuko ndani ya maktaba au duka la vitabu huku rafa zimejaa vitabu zikionekana upande wa kushoto. Hali ya utulizu na tulivu inayoonyesha kuzama kwake katika kusoma.

Mwalimu na mwanafunzi mlemavu wa kiume wakiwa darasani. Wote wawili wanafurahia wanapochora pamoja. Wakitumia rangi mbalimbali. Mazingira yanaonekana kuwa ya kutia moyo na kusaidiana.

Mwanamke mchanga mwenye nywele ndefu za kahawia akiwa amevaa fulana ya buluu na suruali ya rangi ya kaki. Anafanya ishara ya kidole miwili na anaonekana kumtazama mpiga pichwa kwa uso uliochanganyikiwa au wa kushangaa. Mandhari ya nyuma ni ukuta mweupe.

Mwanamke labda mwalimu au mtaalamu akiwa ameketi na kutabasamu akimwangalia mtoto mdogo. Mtoto naye ameketi na anaonekana akiongea au akitumia lugha ya ishara kwa mkono yake labda akijifunza au akielezea kitu. Mazingira yanaonekana kuwa ya kirafiki na yanayosaidia kujifunza labda katika darasa au kituo cha matibabu ya usemi.

Kundi la watu wakijifunza lugha ya ishara wakifanya ishara kwa uangalifu. Inaashiria umuhimu na kujumuisha na kuwasiliana na jamii ya viziwi ikikuza uelewano na huruma. Ni muhimu kwa maendeleo ya jamii yetu.

Mkufunzi wa kuogelea akifundisha watoto wanne kwenye bwawa la kuogelea. Watoto wote na mkufunzi wakishikilia bodi za kuogelea juu ya vichwa vyao, wakitabasamu na kuonekana kufurahia somo. Watoto wanaonekana wa rika tofauti na wanafurahia kujifunza kuogelea.

Darasa lenye wanafunzi wachanga wakiwa madarasani na mwalimu akisimama wanafunzi, wanajihusisha na masomo huku mmoja akiwa anatazama juu ni taswira ya shughli za darasa inchini

Darasa lenye wanafunzi wengi, ambapo mmoja wao anatumia mashine ya braille . Wanafunzi wengine wanafanya kazi zao chini ya usimamizi wa mwalimu. Hii inaashiria mazingira ya elimu jumuishi au shule maalum.

Mtoto akijifunza hesabu kwa kutumia kadi za kuzidisha akionyesha bidii na umakini. Ni mfumo mzuri wa kujifunza nyumbani au shuleni akisisitiza umuhimu wa elimu ya awali. Inaakisi dhamira yetu ya kukuza elimu bora kwa watoto wote.

Wanafunzi wawili wakiume wakiwa wamevaa vipokea sauti masikioni, wakitumia kompyuta. Wanaonekana wakiwa makini na wakujifunza labda wanafanya mazoezi ya kompyuta au wanatumia programu za elimu. Mazingira yanaonekana kuwa ya darasa au maabara ya kompyuta, ikionyesha umuhimu wa teknolojia katika elimu.

Msichana mdogo mwenye Down Syndrome akijifunza kuandika au kuchora akiongozwa na mwanamke mzima wanaonekana wameketi kwenye meza na mwanamke akimsaidia msichana huyo kushika kalamu na kufuata mstari.

Mwanamke akimfunza mtoto mdogo lugha ya ishara labda katika mazingira ya shule au kituo cha matibabu. Wote wawili wakionekana wakijikita kwenye somo na mtoto akijaribu kuiga ishara za mwalimu wake. Hali inaashiria elimu jumuishi au tabia ya usemi.

Watoto wakiwa darasani wamekaa kwenye madawati na vitabu viliko mbele yao. Baadhi ya watoto wanaonekana makini na mwalimu, huku wengine wakiwa na nyuso za kuchoka au kutofahamu. Hali inaonyesha darasa la msingi lenye watoto wenye rika tofauti.

Watu wawili mmoja akiwa na Down Syndrome wakishirikiana katika shughuli ya useremala au ufundi. Mmoja wao anaonekana kushikilia kipande cha mbao na zana huku mwingine akichunguza kompyuta kibao, labda wanafuata maelezo au kuandika.

Kundi la watu wakiwa wameketi mezani, wakijishughulisha na kazi za sanaa na ufundi. Inaonekana ni warsha au darasa, huku baadhi ya watu wakionekana kuwa na ulemavu. Mazingira ni ya kirafiki na ya kujifunza.

Wanafunzi mbalimbali wakijifunza darasani, akiwemo mvulana mwenye ulemavu kwenye kiti cha gurudumu, wote wakishiriki kikamilifu. Inaashiria umuhimu wa elimu jumuishi na uwezeshaji wa wanafunzi wote. Inasisitiza dhamira yetu ya kuhakikisha kila mtoto ana fursa ya kujifunza.

Mvulana mdogo mwenye kifaa cha kusaidia kusikia sikioni mwake akitabasamu na kutazama mwanamke mzima. Mwanamke huyo yuko nyuma ameshushia na anaonekana akimwonyesha ishara ya kunyamaza au kutumia lugha ya ishara.

Kijana mwenye ulemavu wa down syndrome akifurahia kuandika kwenye kitabu chake akiwa amekaa mezani. Anaonekana akitabasamu akionyesha furaha na umakini wake katika shughuli anayoifanya. Mazingira ya nyumbani inaonyesha mahali pa kujifunzia au kusomea nyumbani.

Mtoto wa shule akiwa darasani akijibu maswali kwa kuinua mkono, anaonekana mwenye bidii na anafurahi kujifunza huku mwenzake wakiwa nyuma yake. Mazingira ya darasa yanaonyesha mazingira chanya ya kujifunza.

Msichana mwenye ulemavu akitabsamu na kushika vitabu akiwa ameketi kwenye kiti chake cha magurudumu maktabani. Hii inasisitiza umuhimu wa kujumuisha watu wenye ulemavu katika elimu na jamii. Ni ukumbusho kuwa kila mtu anastahili fursa ya kujifunza na inahimiza kuondoa vikwazo kwa watu wenye ulemavu.

Baba na mtoto wake wakifurahia kucheza na vifaa vya kucheza vya mbao. Mtoto ambaye anaonekana kuwa na Down Syndrome anatabasamu na kuonekana kufurahia mchezo huo, huku baba yake akimtazama kwa upendo na kucheka. Mazingira ya nyumbani yanaonekana kuwa tulivu na yenye furaha.

Mwanamke mzima na mtoto mdogo ambaye anaonekana kuwa na down syndrome wakichora pamoja kwa meza. Mwanamke huyo anatabasamu kwa furaha na anaonekana akimsaidia mtoto huyo. Mazingira yanaonekana shughuli ya kujifunza au burudani ya ubunifu.

Wanafunzi wawili labda wanafunzi ya shule ya viziwi wamekaa kwenye benchi darasani. Mwanafunzi mmoja anaonekana akitumia lugha ya ishara kuwasiliana na mwingine. Ubao wao darasa nyuma yao una maandishi na tarehe ikionyesha mazingira asili ya shule.

Mtoto mdogo ambaye anaonekana kuwa na Down Syndrome akiwa na tabasamu kubwa na kufurahia sana kupiga kinanda au piano. Amevaa fulana nyekundu juu ya T-Shirt nyeupe. Anaonekana mwenye furaha na mchangamfu akionyesha uwezo wa furaha ya kujihusisha na muziki. Mazingira yanaonekana kuwa ya ndani labda darasa au nyumbani.

Mwanaume mwenye ulemavu wa Down's Syndrome akitabasamu na kuangalia kamera huku akiandika somo la hisabati kwenye ubao mweusi. Mwanamke labda mwalimu au msaidizi amesimama karibu naye akitabasamu pia. Hii inaonyesha mazingira ya kujifunza yanayojumuisha watu wenye mahitaji maalum.

Mvulana mchanga mwenye tabasamu akikaa kwenye kiti cha magurudumu chekundu, amevaa tishati nyekundu na suruali ya jeans . Yuko ndani ya maktaba na rafu za vitabu zilikiwa zimejaa nyuma yake. Anaonekana anafurahia mazingira yake.

Wanafunzi wawili, mvulana na msichana, waikiwa wamekaa darasani na kujifunza kwa kutumia vitabu vya braillle . Msichana anaonekana akigusa maandishi ya braille kwa mkono wake huku mvulana akiangalia kwa makini. Hali inaashiria elimu jumuishi na jitihada za kujifunza licha ya changamoto za kuona.

Mwalimu mwanamke akimfundisha msichana mdogo akimuoyesha kadi ya picha ya jogoo, msichana anaonyesha akionekana kuzingatia, kuna kadi zingine za picha mezani, ina ashiria mazingira ya kujifunza labda katika chuo ya chekechea au kituo cha elimu maalum.

Watu watatu jikoni wakipika. Mwanamke mwenye nywele za dhahabu anamsaidia mwanaume mwenye ulemavu wa Down's Syndrome kumwaga kuongo kutoka kikombe cha kupima kwenye bakuli kubwa la manjano. Mwanamke mwingine amekaa kando wa kushoto akiangalia kwa makini. Mazingiria yanaonekana kuwa ya kirafiki na ya ushirikiano.

Wanawake wawili katika chumba. Mmoja ameketi mbele ya kompyuta ya pajani na amevaa kifaa kichwani kinachoonekana kama cha kupima shughuli za ubongo au macho. Mwanamke mwingine yuko nyuma yake akionekana kumsaidia au kumshughulikia. Hali hii inaweza kuwa ya utafiti, majaribio au mafunzo.

Mwalimu akifundisha watoto watatu wenye furaha darasani wakiwa wameketi kwenye meza ndogo na vifaa vya kuchezea. Lango la alfabeti limeonekana ukutani likionyesha mazingira ya kujifunza. Wote wanaonekana kufurahia somo.

Mwanamke akitumia simu yake ya rununu akiwa amevaa vipokea sauti vya masikioni na nyuma yake kuna watu wengine wanafanya kazi pia. Inaonekana ni mazingira ya ofisi au mahali pa kazi.

Darasa la shule ambapo wanafunzi wameketi kwenye viti vyao wakiwa wamevaa barakoa, mwanafunzi mmoja anaonekana akiwa na na kifaa cha kumsaidia kuskia ameinua mkono wake akijibu swali. Mwalimu pia amevaa barakoa amesemama mbele ya ubao mweupe akifundisha.

Mwanamke akimsaidia msichana mdogo ambaye anaonekana kuwa na Down Syndramoe kujifunza herufi za alfabeti kutoka kwenye ubao wa rangi. Wote wawili wana tabasamu kubwa na wanaonekana wakifurahia mchakato wa kujifunza. Inaashiria umuhimu wa kutoka elimu na usaidizi kwa watoto wote hata wale wenye mahitaji maalum katika mazingira ya upendo na furaha.

Mwanamke mzima na kijana ambaye anaonekana kuwa na ulemavu na ameketi kwenye kiti cha magurudumu wakiwa wanakagua kitabu cha picha. Wote wawili wanaonekana wakifurahia na wakitabasamu, jambo linaloashiria mazingira ya kujifunza yenye furaha na ushirikiano.

Msichana mdogo mwenye Down Syndrome na mwanamke mzima wakiangalia kompyuta ndogo na kucheka kwa furaha wako katika mazingira yanayoonekana kua maktaba au n chumba cha kijifunzia chenye rafa za vitabu nyuma. Inaonyesha furaha na mwingiliango mzuri kati ya hao wawili.